Kwenye kibanda kuna viungo vya kupika, kuna viazi, kuna karoti, kuna nyanya, kuna dania na kuna mahindi pia kuna matunda, kuna kama vile, ndizi ambazo zimewekwa pale juu, na matunda kama, machungwa na maembe. Kuna watu wamesimama ambao wananunua.

Duka la magari, lina magari mengi ya rangi tofauti, iliyoanziwa ni ya rangi nyekundu, kuna watu wamesimama kule juu ambao wanaonekana kuwa wahudumu wanaohudumia wateja wanaokuja kununua haya magari. Kampuni hii inaitwa accept prestiga.co.ke kuna pale tangazo la uuzaji wa pombe inayoitwa Jack, kuna waya za stim.....

Gari limesimamishwa. Namba yake ya usajili imeandikwa pale mbele KDK. Gari hili ni ndogo. Mbele kuna mlango, geti ya rangi ya buluu. Nyuma kuna miti iliyo na majani ya kijani kibichi.

Mwanaume amekalia viti vitatu vilivyowekanishwa kando ya hema, kuna mwanamke anayetembea aliyejifunika buibui kichwani mwake. Kando yake kuna mlango uliopakwa rangi ya kijani kibichi imeandikwa M-pesa na mlango mwingine umepakwa rangi ya bluu.

Kuna mwanaume aliyevalia mvuto ya rangi ya kijani, kando yake kuna mlango umeandika MPESA na jibango kilichoandikwa photocopy autospares, huyu mwanaume anaonekana kutembea. Mbali kidogo kuna mwanaume mwingine ameketi amevaa kofia.

Kando ya jumba kubwa la ghorofa , kuna gari moja kubwa ambayo ni nyeupe . Nambari yake ya usajili imeandikwa mbele yake ,kwenye kichwa chake ambayo ni KDC 809P Nyuma yake kuna gari jingine ndogo ,ambalo linaonekana kuja kwa karibu sana .

Wanawake watatu wamesimama mbele ya kaunta. Kaunta hii zina glasi. Kaunta hizi zina rangi ya majani. Zimeandikwa Teller 4, Teller 5 . Kaunta hizi zimeandikwa pale juu Mpesa.

Mzee ameketi katikati ya watoto wake wawili. Mtoto mmoja amesukwa nywele na mwingine ameinua kijiko huku akila akitabasamu. Nyuma yao mama amesimama kwa tabasamu, pale kwenye meza kuna juisi, na kuna chakula kwa watoto wake.

Kwenye meza, kuna karatasi na gari na kalamu. Karatasi hizi zinaonekana kuwa za kusaini. Kuna mwanamme anayemkabithi mwingine funguo. Huyu mwingine aliyesimama upande wa kushoto ameuweka mkono wake wazi tayari kupokea.

Mkono mmoja imeshikilia manoti ya pesa. Manoti haya ni ya maelfu yamechorwa ndovu mkono mwingine unapokea pesa pesa zingine zimewekwa juu ya meza.

Mwanaume aliyevaa suti bali hajafunga shati lake kwa kifua kabisa amesimama kando ya gari la rangi nyeusi , akitabasamu huku amelishikilia. Mwanaume huyu anaonekana kutabasamu na nywele yake ni fupi bali haijachanwa.

Mama aliyefaa rinda la rangi nyekundu ana mimba na ameshikilia kwa mkono moja, nywele yake ni refu iliyoshukwa pale kumeandikwa Jubilee health insurance na kuna maneno mengine kwa lugha ya kimombo quality hospital cover

Viatu mingi za Kimaasai zimepangwa juu kwa laini, viatu hivi vimefunguliwa kwa kamba juu ya miti, viatu hivi vina rangi tofauti na pale chini kuna kibanda ambacho kimetandikwa gunia kule nyuma kuna mama ambaye anaonekana akisimama huko.

Mkono mmoja umeshikilia manoti ya pesa. Manoti hayo ni pesa ya shilingi hamsini, noti ya shilingi mia moja na noti ya shilingi mia mbili. Mkono mwingine pia umekunjana umeshikilia noti ya pesa.

Nyumbani magari ya manjano yako na kuna magari mengine ya rangi nyeupe. Magari haya yamepangwa kwa mstari. Magari haya yamewekwa kama yanaenda kuuzwa. Yana madirisha makubwa ambayo ni ya vioo.

Baiskeli imesimamishwa nje. Baisikeli hii, imefungwa kamzigo nyuma kwa kiti iliyo na gunia ya rangi ya kijani kibichi. Mwanaume amesimama ndani ya nyumba. Mwanaume huyu amevaa mfuto wa rangi ya buluu. Mlango uliofunguliwa ni ya rangi ya buluu.

Kuna matunda mbalimbali ;kuna tovaa, kuna maembe, kuna machungwa, kuna mandizi. Kuna mwanaume mmoja amesimama, anaonekana kushikilia gunia . Kuna watu wengine kwa umbali wameketi na mama mmoja amesimama.

Kuna mwanaume ameshikilia jagi na kikombe cha kipimo, kando yake Kuna kibango kimeandikwa fresh milk ,na chini yake kimeandikwa nunua maziwa freshi hapa. Anaonekana akipima maziwa.

Mbwa wa rangi nyeusi aliye na manyoya marefu amechorwa, ulimi wake uko nje na sikio moja limeinuka. Kuna maandishi yameandikwa kando yake Your Pet is in Good Hands with The Orient Home Insurance . Na pale chini kumeandikwa Kenya Orient .

Gari jeupe liko barabarani, gari hili lina kibango cha rangi ya manjano ambayo ina namba ya ujasili bali haionekani vyema, kuna majani kule mbele ya rangi ya kijani kibichi, kuna nyaya za stima juu.

Gari madogo madogo tayari yamepakiwa kwenye uwanja ulio na rangi ya kijanii kibichi nyuma ya magari yale kuna miti mirefu yaliyo ns majani yenye rangi ys kijani kibichi Magari haya kuna moja nambari yake ya usajili ni KDK 849T na zengine namba zao za usajili ziko mbele bali hazionekani.

Viatu vingi sana vimemwagwa chini kwa kibanda, kibanda hiki kuna gunia limetandikwa pale chini, kibanda hiki kina dala tofauti, viatu hivi ni aina ya dala ambazo zina rangi tofauti, kuna rangi ya manjano, kuna rangi ya buluu, kuna dala ambazo zina kamba, kuna dala za rangi nyeusi, kuna pia viatu vingine aina tofauti.

Gari jeupe liko barabarani, gari hili lina taa nyuma yake za rangi nyekundu, kuna kibango cha ya rangi hudhurungi kilichoandikwa namba ya usajili, kando ya barabara kuna miti mirefu, miti hii ina matawi mandongo ya rangi ya kijani kibichi.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti yame pakiwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya kijani kibichi, kule mbele kuna watu mkongamano wa watu wamesimama, kuna miti mirefu iliyo na majani ya kijani kibichi . Magari haya kuna ya rangi nyeusi na rangi nyeupe.

Gari aina la nissani limesimamishwa kando ya barabara karibu na nyasi kando yake kuna magari mengine gari hili linaloonekana lina michoro ya rangi nyekundu na michoro mingine ya rangi ya kijani kibichi gari hili limeandikwa 23083 na majina mengina pale ya lugha ya kimombo.

Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja, watu hawa wamesimama kando ya gari, mwanamme aliyevaa suti ameshikilia simu. Wengine wote wanatabasamu kwa kitu wanachokiona kenye simu.

Milango ya duka imefunguliwa wazi, milango hii imepakwa rangi ya kijani kibichi imeandikwa mpesa. Ndani kuna vitu za kuuzia juu kwenye ukuta kumeandikwa mpesa na namba ya kupiga.

Barabarani kuna gari kubwa ambalo ni la rangi nyeupe, nambari yake ya usajili haionekani vyema, kuna miti kando ya barabara ambayo ni refu na ina matawi mingi ya rangi ya kijani kibichi. Barabara hii inaonekana kuwa ya mchanga.

Pikipiki mbili ziko kwenye barabara. Pikipiki moja amebeba mtu ambaye amebeba bagi mgongoni. Pikipiki nyingine anayeendesha amevaa shati ya rangi ya kijani kibichi pale juu kumeandikwa bima rahisi pale chini kumeandikwa safeguard your boda with third party cover.

Wauzaji wa bidhaa kama vile matunda, machungwa, bidhaa za kupikia. Wametandika bidhaa zao kando ya barabara. Kuna watu wengi wanapita kando ya barabara na wengine wanaonekana wakinunua bidhaa ambazo wauzaji wanauza.

Mwanamme aliyevaa kofia ya rangi nyekundu kichwani ameshikilia manguo za kuuza, kuna mwanamme mbele yake amevaa shati nyekundu amejishikilia kichwa. Kuna mwanamke nyuma anayechagua nguo akinunua, nyuma kuna muuzaji aliyesimama kando ya nguo zake.

Watu wengi, kuna watu wamesimama na miavuli na kuna watu wameketi chini wamejifunikia Kwa mwavuli, watu wengi wanatembea na watu wachache wameketi kando ya mandizi na ndizi haya ni ya rangi ya kijani kibichi, kuna matunda kule mbele.

Magari mawili madogo yana rangi nyeupe, magari haya yamesimamishwa kwenye uwanja ulio na nyasi fupi ya kijani kibichi mbele kuna watu wamesimama kando kuna miti iliyozingira uwanja ule, miti hii ni mirefu na ina majani ya rangi ya kijani kibichi.

Gari ndogo aina ya prado liko nje ya chumba, chumba hili limeandika service , milango yake ni angafu, kule ndani kuna magari kidogo imeandikwa slowly out door ,approch slowly .

Mwanamke amevaa koti la maabara jeupe. Koti hili, limeandikwa daima kwenye kifua chake palipo na mfuko. Mfuko huu, una rangi ya buluu juu. Mwanamke huyu ameshikilia juisi zilizopangwa. Mwanamke huyu, amesuka nywele zake, nyuma kuna mwanamke mwingine.

Kuna vikebe vya vipimo mbalimbali, kutoka kiwango kirefu kidogo na cha kina katikati. Kwa hivyo vikebe kuna viazi, chini yake kuna karoti, kuna pilipili hoho.